Timu ya wachezaji wa soka wanawake waliovaa sare za michezo wanaonekana wakiwa wamesimama na baadhi yao kukaa uwanjani tayari kuanza michezo ya soka.

Wachezaji wa timu ya soka wakifurahia mbao au ushindi kwenye uwanja wa michezo wamevaa sare za rangi ya manjano na kijani na wapo katikati ya uwanja wakifurahia kwa pamoja wakishangilia.

Mechi ya kandanda kati ya timu mbili maarufu nchini Kenya, Gor Mahia na Leopards FC mchezo unaonekana kuwa unaendelea katika uwanja mkubwa wenye mashabiki wengi.

Watu watatu katika ofisi ya huduma za umma ambapo mfanyakazi mmoja ameketi na kuonyesha jambo kwenye kompyuta kwa wateja wawili waliosimama pembeni wakitabasamu na kuonyesha msisimko.

Wachezaji wa timu ya mpira ya mguu wakiwa wanasherehekea na mashabiki wao. Wachezaji wamevalia jezi ya rangi ya njano na nyeusi na wanaonekana wakielekea kwenye jukwa la mashabiki wakiwa wameinua mikono yao juu.

Timu ya soka ikidhimishwa ushindi au mafanikio ya mchezo wa mpira wa miguu. Wachezaji wamevaa sare za timu yao, baadhi wakiwa wamevaa jezi nyeusi na machungwa na mmoja akiwa na jezi ya kijani kama mlinda mlango.

Kundi la watu wakishiriki maandamano au mkutano wa kisiasa wameshika mabango yenye maandishi PNU kazi iendelee wakionyesha mshikamano au uungwaji mkono kwa chama cha PNU.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji lililowekwa juu ya juko la chuma na ambao kwa usaidizi wa nguzo za chuma, kuna ngazi ya chuma pembeni inayowezesha mtu kupanda juu hadi tenki hilo.

Sehemu ya huduma kwa wateja katika kituo cha Huduma Kenya. Kuna dawati la informtion desk ambapo wafanyikazi wa huduma wamevaa sare rasmi za rangi nyeupe na nyekundu. Wanatoa msaada kwa wananchi.

Tukio rasmi ambapo mtu mmoja anayevaa suti na tai anamwonyesha mwanamke aliyevaa suti ya rangi nyeusi na miwani. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwa wameratibiwa kwa heshima na mazingira.

Meza yenye watu watatu waliovaa sare rasmi wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta na vifaa vingine, wamekaa chini ya hema na nyuma yao kuna viti vingi vya plastiki vya rangi ya buluu.

Kikao cha watu waliokusanyika ndani ya jengo ambako mtu mmoja amesimama mbele yao akiwahutubia watu waliokaa. Watu waliokaa kwenye viti wanamwangalia na kusikiliza kwa umakini vitu anayezungumza.

Wateja wawili wakihudumiwa katika counter ya huduma ya Posta Pay ndani ya kituo cha Huduma Center. Mteja mmoja anazungumza na mhudumu aliye ndani ya dirisha la kioo.

Kikosi cha timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya Kenya inayojulikana kama Kenya Morans . Wachezaji wamevaa sare rasmi za timu zenye jina Kenya na wanapanga mstari huenda wakisikiliza wimbo wa taifa kabla ya mechi kuanza.

Mchezo wa soka uanendelea uwanjani ambapo wachezaji wawili wa timu tofauti wako kwenye mpira huku mashabiki wamekaa kwenye viti nyuma ya wachezaji hao.

Kuna watu walioketi nyuma ya meza wakiwa na sare za huduma kenya na wengine wamesimama wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi ya wahudumu wanavaa barakoa na kuna vifaa vya sanitizer mezani.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamejikusanya pamoja kwenye uwanja wakifanya mkutano wa haraka kabla ya mechi. Wote wamevaa sare za timu zao, jezi za rangi ya majano na nyeusi.

Kundi kubwa la watu waliovaa mavazi ya buluu wakiwa wamekaa ndani ya ukumbi. Wengine wao wamevaa kofia zenye nembo sawa wakionyesha kuwa ni sehemu ya kikundi au shirika maalum. Watu wengine kwenye picha wameinua mikono juu.

Eneo la Nairobi General Post Office ambayo ni ofisi kuu ya posti jijini Nairobi Kenya mbele ya jengo kuna pikipiki kadhaa za huduma za posta zenye magari yakupeleka barua na..

Umati mkubwa wa watu waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo au uwanja wa burudani watu wameketi na wengine wamesimama kwenye majukwaa wakiwa wamevalia mavazi mbali mbali na wanaonekana kushangilia au kuonyesha hisia kali.

Tukio la kiapo la afisi ya mahakama labda jaji au wakili mkuu mbele ya nebo rasmi ya serikali ya Kenya na bendera za taifa. Mwanamke aliyevaa mavazi ya rasmi ya mahakama anainua bibilia mkononi.

Rais amevalia suti anashika bibilia juu ya mkono wake wa kushoto na kuonekana akila kiapo mbele ya hadhira, pembeni yake kuna mwanamke aliyevaa vazi rasmi akimwangalia kwa makini hadhira.

Shabiki wa timu ya soka ya Bandari F.C akiwa amevalia jezi ya timu hiyo na kushikilia skafu yenye jina la timu juu ya kichwa chake kwa furaha. Anaonekana kuwa uwanjani labda baada ya mechi au wakati wa kusherehekea ushindi.

Wafanyikazi wa huduma za serikali katika kituo cha huduma wakiendelea na shughuli zao za computer , kituo hiki ni mahali ambapo wananchi huenda na kupata huduma mbali mbali za serikali kwa urahisi na kwa haraka .

Timu ya wanawake waliovaa sare za michezo za rangi ya machungwa wakiwa uwanjani wakifanya mkutano wao pamoja kabla au baada ya mechi hii ni hali ya kawaida kwenye mchezo ya timu kama vile mpira ya miguu.

Tuki hili ni kutoa fursa kwa wananchi kuzungumza na mahakama kuhusu mtakato wa kisheria jinsi ya kuwahudumia vyema wananchi, kuimarisha mahusiano kati ya wadau.